Kituo cha stima chenye miundombinu ya kisasa ikiwa na majengo makubwa ya kijani na minara ya kupooza inayotoa mvuke. Mabomba na njia ya umeme zinapita kati ya vifaa vya kusambaza nishati zikionyesha mfumo wa kuzalisha na kusambaza kwa ufanisi.

Vituo vya umeme vikiwa na minara mikubwa ya kupooza ikitoa mvuke unaoashiria mchakato wa kubadilisha nishati ya joto kuwa stima. Mabomba ya miundombinu ikiwemo njia ya kusafirisha inaonekana vikizunguka kituo hiki.

Kituo cha stima chenye miundo mbinu ya kisasa ikiwa na majengo makubwa ya kijani na minara ya kupoza inatoa mvuke. Mabomba na njia za umeme zinapitia kati ya vifaa vya kusambaza nishati, zikionyesha mfumo wa kuzalisha na kusambaza kwa ufanisi.

Jengo refu yenye bendera mbalimbali na mabango yenye maandishi pamoja na nembo ya jua. Muundo wake wa kipekee wa mviringo unaonyesha usanifu wa kisasa, huku anga ikiwa safi na mawingu machache. Nyumba ingine ndefu inaonekana nyuma, ikiashiria mandhari ya jiji.

Kifaru mwenye mwili mkubwa ako na pembe mbili, moja kubwa, nyingine ndogo. Anakula nyasi kwenye uwanja wa kijani kibichi. Ngozi yake ni nene na imepauka kidogo kwa sababu ya vumbi na matope.

Wasanii wa sarakasi wanafanya maonyesho yao kwenye ukumbi mkubwa. Wamejipanga kwa ustadi huku wakionyeshana mbinu zao. Watu wengi wanashuhudia tukio hili huku muziki ukichezwa Kwa upande wa jukwaa nyuma ya wanasarakasi.

Watu watatu wamevaa nguo za kitamaduni wakicheza ngoma ya asili katika mazingira ya nje yenye nyasi na miti. Kila mmoja amevalia mavazi yenye mapambo na manyoya kichwani na shanga shingoni. Mmoja wao anapiga ngoma huku wengine wakicheza kwa mikono iliyonyooshwa.

Kikundi cha watu waliovaa mavazi ya kitamaduni wakifanya ngoma za kiasili. Wamevalia nguo zenye muundo wa ngozi ya nyama na wengine wana vilemba vya manyoya kichwani. Mandhari ni ukumbi wa ndani wenye viti vilivyopangwa kwa ngazi. Sakafu ya mbao na ngazi nyekundu zinazoelekea kwenye jukwaa.

Mabasi mawili yenye mapambo mengi na michoro ya kuvutia kama simba yanaonyesha biashara ya usafiri. Kuna utingo mwenye jinsi la kike ameshikilia bango ili kuelekeza abiria maeneo ambayo gari lile litazuru.

Mabasi kadhaa yameegeshwa huku watu wakitembea na mizigo. Kuna alama za njia zao kama nne na arobaini na sita zikionyesha maeneo yanayohudumiwa. Mabango yanaonyesha bei ya nauli kama hamsini. Mandhari ya jiji yanaonekana nyuma yakiwa na mijengo mirefu na miti.

Basi la kijani lenye maandishi kwa upande wake likiwa limefunikwa na turubai juu ya paa kwa ajili ya mizingo. Pembeni basi jingine jeupe lenye maandishi, Mombasa, kwa rangi ya machungwa linaonekana likiashiria safari ya kuelekea mji huo. Watu kadhaa wanatembea karibu na magari haya huku majengo na nyaya za umeme zikijitokeza nyuma.

Kituo cha usafiri wa umma chenye pilka mingi. Mabasi madogo yakiwa yameegeshwa huku watu wakishughulika karibu nalo. Matatu moja lina maandishi upande wa mbele na pembeni pamoja na bango juu lake linaloonyesha maeneo gari litapitia. Jengo la nyuma lina maandishi yakionisha sehemu ya jiji yenye shughuli nyingi.

Alama za taksi zenye rangi ya machungwa zinajitokeza juu ya paa la magari haya, zikionyesha huduma zinazopatikana kwa abiria. Watu wanatembea kando ya njia, wengine wakisimama karibu na magari haya wakizungumza. Majengo yaliyopambwa kwa mabango na matangazo yanaonekana nyuma, yakionyesha biashara zinazostawi katika eneo hili.

Barabara yenye shughuli nyingi na magari ya aina mbalimbali yakisafiri kwa kasi tofauti. Basi lenye rangi ya machungwa likiwa upande wa kushoto, gari jeupe likiwa nyuma yake huku pikipiki yenye abiria wawili ikipita upande wa kulia. Magari yanaonekana yakielekea pande tofauti yakionyesha mtiririko wa usafiri wa umma.

Kituo cha basi chenye pilka nyingi, mabasi yenye maandishi yakionyesha kampuni za usafiri wa umma. Ni za rangi ya samawati yakiwa yameegeshwa huku watu wakitembea na kusubiri usafiri. Mandhari ya nyuma inaonyesha saa na bango jekundu pamoja na miti ya kijani kibichi.

Mchakato wa uchimbaji wa mtaro kwa ajili ya kuweka mabomba ya maji. Gari la kuchimba limesimama upande wa kulia likionyesha hatua za awali za ujenzi. Udongo na mawe yame kusanyika pembezoni kwa mtaro huku nguzo za umeme na majengo yakionekana nyuma.